Mwanaume huyu ni muuzaji wa mahindi choma. Duka lake liko chini ya mti wenye kivuli kizuri. Amevalia shati la rangi ya samawati na kofia nyeupe.

Barabara hii ina mchanga mwekundu. Kwa umbali kuna nyumba inayoonekana. Miti ya kila aina na mimea ya kijani kibichi imemea.

Ng'ombe huyu mwenye rangi, nyeupe na nyeusi, anaonekana akikamuliwa maziwa na mashine. Nayo yanaelekezwa kwenye tanki ndogo ya rangi nyeupe.

Hapa ni kwenye maabara, mwanaume mwenye koti nyeupe anaonekana akipima sampuli zake, ukutani kuna picha ya rais wa nne wa jamhuri ya Kenya.

Soko hili lina bidhaa za kila aina kama vile tangawizi, vitunguu, machungwa na vingine vingi. Mwanaume mmoja anaonekana akiwa ameshikilia chuma zilizoko kwenye ukuta wa soko hili.

Sahani hi ina bakuli ya maharagwe na pilipili mbili za kijani kibichi zilizozungukwa na mahamri ambayo yanavutia macho kwa kweli.

Mtu anatia chai yenye rangi ya hudhurungi kwenye kikombe cheupe. Nayo inatoka kwenye birika iliyotengenezwa kwa chuma.

Hivi ni viungo vya aina tofauti navyo hutumika kupika chakula na ni maarufu katika eneo za Pwani mwa Kenya. Vimepangwa katika ndoo nyingi.

Barabara hii inamchanga mwekundu, kando kando kuna mimea ya rangi kijani ya kibichi. Miti na nyumba tofauti zinaonekana kwa umbali.

Bustani hii ina miti ya mibuyu, nayo ni ya miaka mingi. Kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi na mawe ndogo ndogo yamepangwa.

Ng'ombe hawa, ni wenye afya. Rangi zao, ni nyeusi na nyeupe. Mbele yao, kuna nyasi, ambayo imewekwa kama chakula chao.

Sahani kizuri kimewekwa mezani na vyakula tofauti navyo ni wali samaki na karoti. Kijiko cha chuma kimewekwa kando.

Soko hili ni la vyakula na viungo vya kupika kama vile rangi, vitunguu na vinginevyo. Matunda kama vile nazi yanapatikana hapa pia.

Mashini hii ya rangi ya kijani kibichi ni ya kusaga miwa. Kijana mwenye shati ya manjano anaonekana akiuweka mkono wake juu yake.

Wanadada wawili na mwanaume mwenye kitambaa kichwani na kanzu nyeupe mwilini. Wanafurahi katika soko hili amabalo wamekuja kama wanunuzi.

Miti hi ni ya mibuyu ni marufu sana kwenye sehemu za pwani mwa Kenya, sehemu hi imesafishwa kwa kweli matawi ya kijani kibichi yanaonekana.

Ndovu mwenye mwili mkubwa mweusi amejificha nyuma ya kichaka kidogo chenye matawi ya rangi ya kijani kibichi. Juu anagani kuna ndege anayependeza.

Chakula kitamu kimeandikwa mezani kwenye sahani nyeupe. Navyo ni kama vile: maharagwe ya nazi, maandazi, samosa, na chapati mbili. Kando kuna glasi la sharubati.

Msitu huu mdogo unamimea na miti ya kila aina, vyote vina matawi yenye rangi ya kijani kibichi. Mchanga mzuri mweupe umetapakaa chini.

Jikoni humu kuna jiko la kuni lenye karai lililo na mafuta yaliyoshika moto. Kando kuna viazi ambavyo viko tayari kutiwa kwenye mafuta hayo. Kwenye mbao kuna kijijo cha chuma.

Huu ni ufuo wa bahari, maji yanaonekana yakisonga kwa upesi. Mchanga mweupe umeenea kila mahali nayo mimea yenye matawi ya kijani kibichi yamemea

Zizi hili lina ng'ombe wanne mwenye rangi ya nyeupe na nyeusi. Chini ya miguu yao kuna samadi na maji yaliyomwagika.

Mwanamke huyu mwenye mavazi meusi ameinama huku akitabasamu kando ya mmea wa mahindi na mboga aina ya kunde.

Mikebe hi imejaa mabuyu ya rangi nyekundu na kijani kibichi, chakula hiki ni marufu sana sehemu za pwani mwa Kenya.

Mwanamume mwenye surupwenye ya rangi ya samawati ameinama chini. Huku ameshikilia matiti ya ng'ombe tayari kukamua maziwa kwenye ndoo yake.

Hili ni duka la kuuza nazi kama ilivyoandikwa kwenye bango nyeupe. Nalo limejengwa kutumia mbao na mabati kama paa lake. Mwanaume mwenye kitambaa cheupe amesimama.

Magunia mengi meupe yamejaa viungo vya kupika kama vile mdalasini na rangi ya kutia kwenye chakula. Vijiko vimetiwa ndani ya magunia hivi.

Mwanaume mwenye surupwenye ya rangi ya kijanikibichi na buti nyeusi mguuni anaonekana akimkamua ng'ombe maziwa yanayoenda kwenye ndoo safi nyeupe.

Bila shaka eneo hili ni la pwani miti ya minazi na mchanga mweupe umeenea. Miti mingine yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pia yamemea katika eneo hili.

Kwenye sinia ndogo la bati, kuna pilau ya nyama. Kachumbari liko kwenye bakuli ya glasi na matunda aina ya ndizi, yamepangwa kando.

Huu ni mgomba wa ndizi na wanawake hawa wawili wanashirikiana ili kukata ndizi. Mmoja amembeba mtoto mgongoni mwake.

Sahani lenye tawi la ndizi limewekwa chakula kinachopendeza nayo ni biriani, vitunguu, supu ya nyama, kuku na yai moja.

Sinia nyingi za chuma zimepangwa kwenye meza. Nazo zina chakula cha aina moja ambayo ni biriani, nyama, rojo ya pilipili na kachumbari.

Chakula hiki kinavutia macho. Nacho kimejaa virutubishi vya kusaidia mwili dhidi ya magonjwa. Tunda kama vile parachichi na kachumbari vimejaa kwenye sahani hili. Nyama, biriani pia vipo.

Sahani hii nyeupe imejaa chakula inachovutia kwa kweli. Kuna pilau, nyama, kachumbari, rojo ya pilipili na ndizi. Hivi vyote vinaleta virutubishi kwenye mawili wa binadamu.

Maankuli yameandaliwa na kutiwa kwenye sinia tatu juu ya meza yenye kitambaa kinachopendeza. Nayo ni kama vile; maharagwe, mboga, wali, kuku, nyama, yai moja na rojo ya pilipili.

Mama ana kofia la rangi ya nyeupe na samawati. Anamkamua ng'ombe maziwa. Yanayoenda kwenye ndoo la chuma. Amevalia buti nyeusi pia.

Sahani hii lina vyakula tofauti ambavyo vina virutubishi vya kusaidia mwili dhidi ya magonjwa nayo ni kama githeri, mahamri, na matoke.

Kaka hii imeandaliwa kwenye sahani. Nayo ni viazi karai, chai ya maziwa, maharagwe na mahamri. Yanavutia macho.

Ng'ombe anaonekana akinywa maji katika zizi lake ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao na mabati kama paa lake. Mitungi ya rangi ya manjano na nyeupe yako kando yake.

Mfanyibiashara wa jinsia ya kiume anachoma viazi karai na mahindi ili apate kuviuza, anaonekana akiwa mwenye furaha.

Soko hili kimejaa watu wa kila aina kama vile wauzaji na wanunuzi, bidhaa tofauti tofauti zimepangwa na ni vitu kama ndoo.

Mbugani humu kuna ndovu wengi wenye rangi inayokaribia nyeusi. Wana pembe, masikio makubwa, miguu minne na mkia mgongoni. Nyasi ya rangi ya manjano na kijani kibichi inavutia macho.

Vyakula vya kupendeza viko kwenye sinia na sahani. Navyo ni kama vile biriani, rojo na pilipili, kachumbari nazo chipsi. Vijiko, kisu, na uma vinaonekana kando ya vyakula hivi. Soda aina ya Fanta vipo pia.

Kwenye sinia kuna sahani nne zilizojaa chakula za kila aina pamoja na glesi moja yenye sharubati, kuna chipsi, kachumbari, samaki na vinginevyo.

Mandazi imetiwa kwenye mafuta ambayo yameshika moto kwenye karai nayo ni madogo madogo na hujulikana kwa jina la kaimati.

Moshi imejaa kwenye duka hili la mabati. Wanawake watatu wanaoonekana kuwa wauza samaki wanazipanga kwenye meza ya chuma huku wamejawa na furaha.

Chakula kinachovutia kimetiwa kwenye sahani ya rangi nyeupe na vinavyo ni kama vile sukumawiki, samaki aliyekaangwa na ugali.

Sahani hii nyeupe ina vyakula vya kuvutia kuna pilau, kuna nyama, kuna rojo ya pilipili na kachumbari vyakula hivi ni marufu kwenye sehemu za pwani ya Kenya.

Mgomba wa rangi ya kijani kibichi umeshikiliwa kule juu, na mikono ya mwanadamu. Imejaa ndizi, za rangi ya manjano, ambazo zinavutia macho kwa kweli.

Mwanaume aliyevalia mavazi meusi, champali miguuni mwake na kofia nyekundu anaonekana akitoa maziwa kutoka kwenye matiti ya ng'ombe aliyesimama kando yake, yanaelekea kwenye chupa safi alilolishikilia.

Mti huu unaonekana kwamba ni mkomavu na una miaka mingi kwani lina matawi mengi, tumbiri amekalia moja ya matawi hayo.

Mapochopocho ya kila aina yameandaliwa si chapati, si samosa, si kuku, si vitunguu, samaki na vinginevyo. Meza hili limeandikwa kitambaa nyeupe .

Mkono umeushikilia tunda ambalo linajulikana sana sehemu za pwani, nalo lipo kwenye mbuzi ambalo hukuna nazi ambayo iko kwenye sahani la bati.

Sinia hii imejaa chakula tele, inayovutia macho. Wengine wanatumia mikono, wengine vijiko ili kula. Vyakula vyenyewe ni kama vile mayai, biriani, nyama na kachumbari.